Hii ni eneo la wazi lililotengwa kwa ajili ya kuegesha magari ambapo kuna safu ya magari kadhaa yaliyopangwa kwa mstari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika lakini katika hali nzuri. Kuna magari ya rangi mbalimbali kama vile meupe, kahawia na meusi. Muundo wa magari unafanana labda yanaweza kuwa ya aina moja ya gari au aina zinazofanana.

Hii ni stendi ya maua iliyojaa maua mengi ya rangi mbalimbali. Maua yamepangwa kwa vifungo na yanaonekana kuwa tayari kuuzwa. Stendi yenyewe inaonekana kuwa ya muda mfupi. Nyuma ya stendi kunaonekana kuwa mtaa au barabara yenye watu wachache na magari yameegeshwa. Watu wanaonekana wakitembea karibu na stendi ya maua.

Hili ni bango la matangazo ya kampuni ya udalali wa mali isiyohamishika inayoitwa Knight Frank. Bango hili lina rangi nyekundu inalovutiana maandishi meupe yanayoonekana kwa urahisi. Sehemu ya jengo lenye gorofa kadhaa linaonekana nyuma ya bango likiwa na rangi ya matofali. Kuna madirisha mengi kwenye jengo hilo.

Hii ni jengo la ghorofa kadhaa liliosimama pekee yake. Jengo lina rangi mchanganyiko ya kijivu, nyekundu na labda rangi nyingine na linaonekana kuwa na madirisha mengi. Mbele ye jengo kuna uzio mrefu wa mbao ambao unaofunika sehemu kubwa ya chini ya picha. Nyuma ya uzio kuna miti michache mirefu yenye majani ya kijani. Angaa juu ya jengo inaonekana kuwa namawingu kidogo na rangi yake ni blue hafifu.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Jengo linaonekana kuwa na rangi ya manjano au kahawia laini kwa sehemu kubwa na lina mapaa yanayoelekea pande tofauti. Paa la juu lina vigae vya rangi ya kijivu au bluu na lina fumo wa mbao unaoonekana. Jengo lina madirisha mengi madogo meusi yaliyopangwa kwa mistari kwenye kila ghorofa.

Hili ni duka kuu lenye watu wengi wanaosukuma toroli za ununuzi huku wakinunua bidhaa. Watu wengi wamevaa nguo za rangi tofauti, kama nyekundu na rangi nyinginezo. Kuna rafu zilizojaa bidhaa nyuma yao. Inaonekana kama eneo lenye shughuli nyingi na watu wanafanya manunuzi yao.